Huu ni muonyesho wa kitabu ya kimombo ambaye ni ya watu wachoyo wa darasa la pili chapisho hili ni mpya na imeandikwa na mtu kwa jina la Ivine Richard.

Hii ni picha ya hesabu za kuhazi na kuchanja ,upande wa kulia imeandikwa nambari tatu na iko na mchoro wa mdudu wa konokono. Upande wa kushoto imeandikwa nambari nne na mchoro wa mnayama wa mamba.

Hili ni jengo lenye posta ambalo limeandikwa kuwa wageni wapitie katika ofisini. Hii inaweza kuwa ni kwa ajili ya usajili katika kituo hiki ama huenda ni shule na hivyo wageni wote wanaoingia wanapaswa kupitia katika ofisi.

Hii ni tangazo ama picha ya mahitaji ya kimsingi ya familia kama vile lazima familia ipate chakula ipate maji ipate nyumba ama pahali pa kujikinga. Pia kuna mahitaji mengine kama vile kupata elimu kupata huduma bora za kiafya.

Hao ni watu wawili ambao wamekalia katika baiskeli moja lililoundwa ili kubeba watu wawili, watu hao wamevalia suti ya majani ambayo inathibitisha kwamba ni wachezaji ama wakimbizi wa mchezo wa baiskeli katika kenya.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Kenya. Mashabiki hawa wamevalia nguo nyekundu na kofia nyeusi. Katikati mwao panakaa watu ambao huenda wako na ulemavu fulani katika mwili yao na hivyo wanabebwa kwa viti ambavyo vinawasaidia kutembea.

Hii ni tangazo ya kuwa msitu ni siku ya mbele za binadamu. Limetoa aina za misitu kama vile misitu yenye miti ya kupangwa. Pia likatoa shida ambazo misitu zinapitia kama vile kukatwa kwa mti kwa minajili ya kupata kuni au kufurika kwa maji ambayo yanaletea shida mti.

Hili ni jengo fulani ambalo linaonekana kuwa huenda ni shule ama ni kituo cha polisi. Mbele mwa jengo hili ni maua yaliyopandwa, mbeleni mwa maua ni uwanja wenye nyasi uliokatwa vizuri.

Huyu ni mwanadada anayeonekana kuwa na furaha kutokana na tabasamu aliyekuwa nayo. Mwanadada huyu ameshikilia bendera lilioonyesha kuwa amefuuzu kujiunga na mashindano itakayo fanyika Paris mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Huu ni baiskeli ,juu ya baiskeli huyu, amekaa mtu anayeonekana kuwa na hitilafu katika mguu wake wa kulia hii inaweza kuwa inatokana na upasuaji ambao ulifanywa kukata mguu wake kutokana na kuwa huenda mtu huyu alikuwa na ugonjwa fulani katika mguu wake.

Hivi ni viti ukutani kuzunguka nyumba hili ni meza ambapo juu ya meza hizo ni matarakilishi. Ukutani katika sehemu ya kushoto kuna ubao wa rangi ya nyeupe. Kando ya ubao huo upande wa kulia kuna dirisha.

Hivi ni viti, na vitu hivi viko katika darasani . Viti hivi vinatumika na wanafunzi kwa minajili ya kuandika kile ambacho wanafunzi wakiwemo darasani.

Hiki ni kitabu cha Kiswahili ambapo juu imeandikwa kipindi cha pili. Linashughulikia matumizi ya hiki na hivi. Upande ya juu inaonyesha matumizi ya hiki kwa kutumia kitabu na hivi kwa kutumia vitabu. Upande ya pili inaonyesha matumizi ya hiki kutumia kiatu na hivi kutumia viatu kwa upande wa kushoto.

Huyu ni waziri wa elimu Julius. Anaonekana kutabasamu na huenda anatoa jambo fulani. Ukutani kuna karatasi iliyoandikwa shule za Kenya zenye mahitaji muhimu. Hii ni kua huenda waziri huyo anatoa ujumbe kuhusu shule hiyo.

Hapa ni uwanya, kati kati huo wa uwanja huu ni mauwa yaliyo pandwa, nyuma ya maua hayo ni tangi au mitungi ya maji, katika upande wa kushoto kuna manyumba ambazo zijengwa. Katika sehemu hii nyuma ya nyumba hizo kuna miti.

Hili ni tangazo au posta ya kuonyesha kuwa ofisi ya shule ya upili liko katika upande wa kulia kutoka ukiwa sehemu huu.

Hili ni kundi la watu ambao wanaonekana kuwa ndio watu wa timu fulani yao. Inavyoonekana katika picha hii walemavu kwa kuwa wako na vifaa ambavyo wanatumia kutembea. Mbele yao ni mipira miwili, kando yao katika mkono wa kulia na kushoto kuna watu wawili wamesimama ambao wanaonekana kuwa wao ndio wasimamizi wa hawa watu.

Hapa ni uwanjani, katika uwanja hili kuna mtu ambaye ameanguka hii inaweza kuwa ni kutokana na kuteleza. Mtu huyu anakaa kuwa na uchungu mingi mwilini mwake.

Hao ni wachezaji au wakimbiaji wa nchi ya Kenya, ambao wameshikilia karatasi au tiketi linaloonyesha kuwa wao ndio washindi. Katika upande wa kushoto ni mtu aliyekalia kisaidizi cha kutembea. Hii inaonyesha huwa mtu huyu akona hitilafu fulani kwa miguu yake.

Huu ni mlango wa darasa ya sita c , mlango huu uko na karatasi wenye mwandiko wa mwalimu Evoli, Hii yamaanisha kuwa darasa hili linasimamiwa na mwalimu Evoli.

Hii ni tarakilishi ambayo imeekwa juu ya meza. Tarakilishi hii inatumika kwa kazi mbali mbali. Kando ya tarakilishi ni sehemu ya kushoto. Ina vijikaratasi ambayo ina vichoro fulani.

Hivi ni viti na meza za wanafunzi. Juu ya meza zilizo upande wa kulia kuna makaratasi zilizowekwa juu. Mbeleni kuna meza. Juu ya meza kuna vitabu na nyuma ya meza hiyo kuna kiti cha rangi ya nyeupe. Katikati mwa dirisha kuna karatasi yenye fichoro iliyopandikwa mbeleni kwa ukuta pia kuna makaratasi ambazo zimebandikwa.

Hili ni mlango, lina tangazo lililo andikwa kwa karatasi. Tangazo ile linatoa onyo kuwa hakuna kuondoka kupitia mlango hii, kwa wanafunzi.

Hizi ni tarakilishi zilizowekwa katika meza, upande wa kushoto katika meza hili pamewekwa vitabu, mbele ya tarakilishi hili lina makaratasi yenye vichoro ya maua.

Huu ni mlango wa darasa la kwanza cha. Mlango huu una karatasi ambalo linatoa tangazo au dhibitisho ya kumkaribisha mwalimu Agnes.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa anafanya mazoezi. Mwanamke huyu anakwenda kwa jina Helen Wawira, mwenyeji wa nje wa Kenya, aliyezaliwa mwezi wa nne, tarehe kumi na tano, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili. Mwanamke huyu ako na kilo arubaini na moja na ako na shida ya mgongo.

Picha linalotoa tangazo kuwa maji ni uhai, sehemu ya kwanza inaonyesha pahali ambapo watu wanaweza toa maji, sehemu ya pili ni jinsi watu wanaeza tumia maji na sehemu ya tatu na ya nne inaonyesha jinsi watu wanafaa kutumia maji kwa njia nzuri.

Huyu ni mwanadada aliye katika sehemu ya mazoezi, mwanadada huyu anatazama kitu fulani mbele yake kwa mtazamo mkuu. Mwanadada huyu anaonekana kuwa na ulemavu fulani katika mwili wake.

Huyu ni mwanamke kwa jina ya Asia Sururu Mohammed, mwenyeji wa nchi wa Kenya, aliyezaliwa mwezi wa nne tarehe ishirini na tano mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili mjijini Mombasa, hapa Kenya. Mwanamke huyu anaonekana kuwa na ulemavu wa kukatwa kwa miguu wake yote.

Hivi ni vitu za shule ya teknolojia na sayansi , vitu hizi ni za darasa la saba mbeleni ya meza hii ni kiti ambayo juu ya kiti hiyo ni waya.